Kundi la watoto waliovaa sare za buluu na kaptura za rangi ya kahawia. Wote wamesimama pamoja, wakionyesha ishara za mkono na wakitabasamu. Inaonekana ni darsani au kwenye mazingira ya shule.